Ni kwenye kituo cha hudumu almaarufu Huduma Kenya. Kwenye kituo hiki kunazo huduma mbalimbali ambazo zinatolewa kwa wananchi haswa kama vile kwenye kitengo cha pesa za kujikimu ama Uwezo Fund kwa vijana.

Ni kwenye kituo cha huduma, kitengo cha kutoa vyeti vya kuzaliwa. Muhudumu huyu anawaongelesha kina mama ambao wamepanga laini wakisubiri zile huduma za kutengeneza vyeti vya kuzaliwa kwa watoto wao.

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia wanashabikia sana kwa mbwembwe na furaha, huku wakifurahia matokeo mazuri tu ya timu yao wakiwa na matumaini ya kwamba timu yao katika raudi hii, wataweza kuibuka washindi wa kombe la kitaifa.

Kwenye kituo cha huduma, almaarufu kama Huduma Kenya, inawasaidia kitengo cha usalama, haswa kwa ukusanyaji na kuchukua alama vya vidole, ambalo ni jambo muhimu kuwasaidia idara ya usalama, kufanya upelelezi wa jinai.

Viongozi wa chama cha upinzani cha ODM, wameweza kukutana kwenye ofisi zao kuu za Chungwa House wakitoa kauli zao kuhusiana na matokeo ya uchaguzi ya urais.

Shughuli wa ujenzi wa barabara unaendelea. Tinga tinga za kuchimba barabara zinaendelea na shughuli, pamoja na vifaa vinginevyo ambavyo vinatumia katika ujenzi wa barabara.

Tingatinga inatengeneza barabara, barabara inaonekana kuwa katika hali mbovu zaidi, huku barabara ikiwa imechibika, ikiwa na mitaro na mashimo makubwa.

Chama cha KANU kimeweza kuanda mkutano ili kuchagua viongozi wake pamoja na kuchagua mgombezi wao atakaye wania kiti cha urais humu nchini.

Rais wa taifa la Kenya William Samoei Ruto, anatangamana na wanasheria ya mahakama ya juu. Wanasheria wamevalia magwanda yao ya kirasmi ya kikazi.

Wafanyibiashara sasa wamepata afueni, baada ya kituo cha huduma kuweza kutoa huduma bora na ya haraka, katika kushughulikia na kutengeneza vyeti vyao ama lesheni zao za kibiashara.

Wachezaji wa kandanda wa timu ya bandari fc wanasherehekea ushindi wao baada ya kufaulu ama kufuzu kuingia katika mchuano wa kombe la kitaifa.

Mashabiki wengi walijitokeza katika uwanja wa kitaifa, ili waende kushabikia timu ya wanariadha wakenya ambao wanashiriki katika mchucho wa kufuzu katika mashindano ya olimpiki.

Jaji mkuu wa mahakama wa upeo humu nchini Martha Koome. Ameweza kujitokeza na majaji wenzake. Hili kuishawishi serekali ikaweze kutenga pesa, iliwaweze kushughulikia kesi zaa kidharura iwezekanavyo.

Ni kwenye kituo cha huduma almaharufu kama Huduma Kenya. Ukuta wake una rangi ya nyekundu. Mfanya kazi ameketi mbele ya tarakilishi. Hiki ni kitengo cha kutengenza vyeti vya mahadhili njema.

Wachezaji wa kikapu ya timu ya Kenya wana kila sababu ya kutabasamu na kusherehekea haswa baada ya kuibuka washindi kwa mchuano ambao ulkua umejawa na upinzani mwingi sana.

Ni kwenye kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Kenya, wafanyikazi kazi wamekongamana ili waweze kujadiliana maswala yanayohusiana na utoaji wa huduma pamoja na kushughulikia wateja ipasavyo.

Msongamano katika kituo cha Huduma cha GPO Nairobi umeshuhudiwa baada ya watu wengi kufumukana pale haswa wakitengeneza vyeti muhimu kama vile vitambulisho na vyeti vya tabia njema ama maadili mema.

Jaji mkuu Martha Koome ndiye jaji wa upeo wa mahakama humu nchini, baada ya kuapishwa kirasmi. Kuapishwa kwake kumetokea baada ya bunge la taifa kumuidhinisha.

Mashambiki wa timu ya Goh Mahia wamejitokeza kwa wingi kusherehekea ushindi wa timu hio. Timu hii imeweza kujipatia ushindi katika kombe la kitaifa.

Wafanyikazi kwenye kituo cha huduma wanajadiliana baada ya kuingia tu kazini asubuhi, huku wakizungumzia vile ambavyo watatoa huduma za haraka na huduma ambazo zinafaa kwa wateja ambao wanakuja kutafuta huduma zao.

Kiongozi wa wafanyikazi katika kituo cha huduma, almaarufu kama Huduma Kenya, ameweza kuwa na mkutano na wafanyikazi wa vituo hivyo, ili waweze kuboresha huduma kwa wateja wao na kusaidi katika kupunguza msongamano.

Kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Kenya sasa kimeweza kupeleka huduma zake kule kijijini ili kiweze kuwasaidia wakenya wengi kupata vitambulisho vyao haswa kwa wakati ambao tunaelekea kufanya uchaguzi.

Kituo cha huduma, almaarufu kama Huduma Kenya, kimeweza kupeleka huduma zao katika kule kijijini na sehemu mbalimbali ili waweze kufikia wanachi ambao wako na ugumu wa kusafiri kwenye miji na wanahitaji vyeti muhimu.

Hawa ni wafanyi kazi wa kituo cha huduma, almaarufu huduma Kenya humu nchini. Kituo hiki hutuo huduma bora na muhimu sana. Kama vile kutengeneza vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya maadili mema pamoja na stakabadhi nyingine.

Ni wachezaji wa Chapa Dimba. Kwa mchuano ambao unafadhiliwa na kampuni ya Safaricom. Wachezaji wengine wamechuchumaa huku wengine wakiwa wamesimama kando yao.

Jaji mkuu wa mahakama la upeo Martha Koome , anakula kapo ili aweze kuanza kazi yake kirasmi , hii ni baada ya kuidhimishwa na bunge la kitaifa siku chache zilizo pita.

Kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Kenya ni kituo ambacho kimesheheni huduma nyingi mno huku ikivutia watu wengi kutoka maeneo mbalimbali ambao wanakuja kutafuta vyeti vyao muhimu.

Idara ya mahakama sasa imetangaza nafasi za uwaajiri wasiodumu haswa kwa wale wanafunzi ambao wamesomea maswala ya kikatiba na maswala ya kisheria

Kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Kenya. Sasa kinaweza kutoa huduma za kutegeneza vyeti vya kuzaliwa. Huduma zao ni za bure kwani watu wengi wanahangaika kutoa hela ili waweze kutegeneza vyeti vya kuzaliwa.

Mashambiki wa timu ya kadada ya Tusker wanaonekana kuwa na furaha na mbwembwe uku wakishambikia timu yao na kuipingia upato iweze kuingia katika ile michuano ya kitaifa.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa. Cheti cha kuzaliwa ni stakabadhi muhimu mno. Kwani huwezi ukapata huduma nyingine kama vile kutengeneza kitambulisho kama hauna cheti cha kuzaliwa.

Vituo vya huduma almaarufu kama Huduma Centre, zimeweza kuleta tabasamu kwa watu wengi huku watu wengi wakifurahia ya kwamba sasa hivi wanaweza wakatengeneza vyeti muhimu kwa bei nafuu na kwa njia iliyo rahisi.

Huu ni mwongozo wa idara ya mahakama, mwongozo huu unaelezea kuhusu raslimali za kubinadamu na zile hatua ya kuzingatia unaposhughulika na maswala ya raslimali za kibinadamu.

Kwenye uwanja, mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea. Wapinzani wote wawili wanajitoa jasho kabisa, ili waweze kuona mwisho ni nani ataibuka mshindi.

Kwenye uga wa mchezo wa kandanda, wachezaji wa timu zote mbili wanaonekana kukabiliana kabisa, huku mashabiki wakifurahia na kusherekea kwa mbwembwe kila upande, ukisubiri ni nani atakaye ibuka mshindi.

Huku shughuli za kusajili wapigaji kura ukiendelea kushika kazi mno. Watu wengi wameshauriwa kujitokeza ili waweze kujisajili kama wapigaji kura ili nao pia waweze kuwa mojawapo ya wale ambao wanaenda kuamua mwelekeo wa uongozi wa nchi.

Mashabiki wa Kenya ambao wanashambikia timu ya raga ya wachezaji saba kila upande wameelezea furaha yao kwani timu ya Kenya imeweza kufunzu katika mashindano ya kombe la kimataifa.

Wanasheria wengi wameweza kuadhimishwa na kukula kiapo kirasmi baada ya kukamilisha masomo yao na maswala ya mazoezi ya kikatiba.

Uhuru Kenyatta sasa ndiye rais wa Jamhuri wa Kenya, Uhuru ameweza kuapishwa kirasmi katika sherehe ya kitaifa, vilevile amepewa ule upanga wa kiongozi ishara ya kwamba sasa ameweza kuchukua hasasi za uongozi.

Kutupa takataka kiholela ni jambo ambalo limedizi kukera mno uku katika miji mikuu, kutupa takataka kiholela imeweza kushuhudiwa haswa katika kando ya barabara na mahala pa adhara. Jambo hili linaeza likasababisha magonjwa na maambukizi ya magonjwa kwa sababu ya uchafu.

Hawa ni wachezaji kinadada wa mpira wa kikapu. Wanakabiliana huku mwingine akimzuia mwenzake. Mashabiki wameketi wakitazama na kushangilia.

Ni nembo ya chama cha Jubilee chama cha Jubilee ni chama cha kisiasa ambacho kilikuwa kinatumiwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutafuta uungwanji mkono wa kuingia katika ikuluu.

Kiongozi wa Wiper, Kalonzo Musyoka. Analamikia hali ambayo anasema, imekuwa ni utepetevu katika serikali kuu na kwamba serikali kuu inaonekana bila shaka imeshindwa katika kutimiza ile ahadi ambayo iliwapea wakenya siku ya kampeni.

Kitengo cha upelelezi wa jinai kimeweza kupeleka huduma zake karibu na mwananchi ili watu wengi waweze kupata nafasi na fursa ya kutegeneza vyeti vyao vya tabia njema.

Kitengo Cha huduma ya serikali almaarufu kama huduma center kwa sasa hivi kimeweza kuwasaidia watu wengi kuweza kupata huduma muhimu kama vile kutengeneza vitambulisho kutengeneza vile vyeti vya adabu njema vikiwemo huduma nyingine ambazo ni za muhimu.

Kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Centre, hatimaye imeweza kuleta huduma zao karibu na wananchi, huku wakisaidia watu kusajili vyeti vyao vya tabia njema na pia leseni za madereva pamoja na vyeti vingine muhimu.

Ni mchuano baina ya timu ya Kandanda ya Gor Mahia na timu ya Kandanda ya wanajeshi. Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaonekana kutoa vijembe, kwa timu ya wanajeshi, wakiwa na matumainia kwamba wataibuka washindi.

Hapa ni kwenye ofisi ya kupeana na kudhibiti maswala ya uhamiaji, mhudumu anawaongelesha watu, ambao wamepanga foleni wakisubiri kuhudumiwa kwenye afisi hizo.

Uvivu na uzembe wa kutoa huduma kwa wateja ni jambo ambalo sasa hivi limeweza kuzua malalamiko baina ya wakenya ambao wanasema ya kwamba vituo vya Huduma Centre hawashughulikii wateja wao ipasavyo.

Rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto. Amekutana na jaji mkuu wa mahakama ya upeo humu nchini Martha Koome. Wakizungumzia jinsi ya kutoa huduma bora haswa katika kipengo cha mahakama.

Rais Uhuru Kenyatta ameweza kupatana kwa mara ya kwanza na jaji mkuu wa mahakama ya upeo humu nchini, baada ya kuweza kuvutilia mbali uchaguzi uliofanywa miezi michache iliyopita.

Mahakama ya upeo humu nchini ikiongozwa na jaji mkuu Martha Koome. Wameweza kukutana na wabunge wa seneti na bunge la kitaifa. hili waweze kuzungumzia jinsi ambavyo wanaweza wakarekebisha vipenge muhimu vya katiba.

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Tusker wana furaha isiyokuwa na kifani wanasherehekea kweli kweli kwa mbwembwe baada yahiyo timu kuibuka mshindi katika mchuano unaoendelea ili kutafuta timu za kuingia mchuano wa kitaifa.

Wapigaji kura wanaunga mkono chama cha kisiasa cha PNU. Wameweza kujitokeza na kuhamasisha wenzao, wakidai ya kwamba hicho ndo chama cha kipekee ambacho kina uwezo wa kuleta maendeleo.

Mkurugenzi wakituo cha huduma almaarufu kama Huduma Center, ameweza kuzungumzia umuhimu wa kushigulikia haswa kilekitengo cha kutoa vyeti vya kuzaliwa hili kuakikisha kwamba wakenya wengi, hawatatatizwa ama watu wengine kuchukuliwa hatua ya kuwalaghai na kuwapora.

Kituo cha huduma, hupeana huduma nyingi, ikiwemo huduma ya mamlaka ya ujenzi na kudhibitisha ujenzi nchini, pamoja na huduma nyinginezo.

Ni afisi za idara ya upelelezi wa dinai, wateja wanapanga laini huku wakisubiri, kutekeleza vieti ya tabia njema ama vieti vya adili mema, kwani vieti muhimu haswa wakati wa kutafuta kazi.

Rais wa Kenya daktari William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua wameweza kukutana na idara ya mahakama akiwemo jaji mkuu wa sasa Martha Koome na jaji mkuu aliyestaafu David Maraga.

Mrundiko wa mabunda mengi ya vitambulisho, umeweza kushuhudiwa katika afisi za kutengeneza vitambulisho huku watu wengi wakikawia kuja kuzichukua vitambulisho vyao.

Huyu ni Raisi wa Jamhuri wa Kenya William Ruto, akikula kiapo kule Kasarani, baada ya mahakama ya upeo, kuhidhinisha ushindi wake huku mama Taifa akiwa amesimama kando yake.

Hawa ni mashabiki wa Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM pamoja na Kalonzo ,ambao walikuwa wanawania urais mwaka wa elfu mbili kumi na saba .

Kwenye hafla ya kitaifa ya kusherekea siku ya mashujaa. Watu wametoka kwa wingi kutoka tabaka mbali mbali, ili waweze kujiunga na sherehe hii muhimu. Huku wakipongeza na kuwapa kongole mashujaa.

Kumetokea mchuano mkali mno baina ya timu mbili za wanawake, ambao wanacheza mpira wa kikapu. Mchuano huo utatathmini ni nani atakayeweza kuibuka ushindi ili aweze kuingia katika timu ya kitaifa.

Kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Kenya. Ni kituo ambacho kinatoa huduma nyingi kama kutengeneza vitambulisha, vyeti vya tabia njema pamoja na stakabadhi nyingine muhimu, ikisababisha msongamano wa watu wengi ambao wanaeda kutafuta huduma mbalimbali.

Mgombeaji wa wakilishi wa wanawake katika chama cha ODM jimbo la Nairobi Millicent Omanga almaarufu mama miradi, ameweza kutoa miavuli kwa kina mama na wale watu ambao wanafanya kazi ya jua Kali.

Ni kwenye afisi ya mhariri wa habari. Mhariri wa habari hupitia habari ili aweze kusahihisha na kuhakikisha habari itakoyotoka kwenye umma ni habari ya kuaminika.

Huyu ni mchezaji wa Kenya ambaye anawakilisha Kenya katika timu ya kucheza mpira wa kikapu na pale anaonekana anajiandaa ili kufunga lile bao la adhabu na kuna yule mlinzi ambaye mbele yake anaonekana kukaa chonjo kabisa ili aweze kumzuia.

Rais wa Kenya daktari William Samoei Ruto, ameweza kukutana na jaji mkuu wa mahakama ya upeo, ili waweze kuzungumzia jinsi ambavyo kesi za kidharura zinaweza kushughulikiwa, ili waadhiriwa wa kesi hiyo waweze kupata haki yao haraka iwezekanavyo.

Mgombeaji wa urais katika tikiti ya chama cha URP Wiliam Ruto anaonekana kuzua umaarufu maeneo nyingi huku nchini huku akitafuta uungwaji wa mkono wa kuingia katika ikulu.

Ni mchezaji wa kikapu wa timu ya Kenya, ameshika mpira mkononi mwake uku mpinzani wake akisimama mbele yake ili kumzuia asifunge bao.

Katibu mkuu wa usalama wa ndani Karanja Kibicho ameweza kuapishwa katika hafla ya kiserekali. Kibicho amejitolea ya kwamba atashirikiana moja kwa moja na waziri wa usalama wa ndani ili kuboresha usalama huku nchini.

Ni maafisi wa upelelezi wa idara ya jinai wakiwa wanatoa huduma zao kwa wananchi. Wanachukua alama zao za vidole ambayo ni kitu muhimu katika kutengeneza vitambulisho na vyeti vingine vya tabia njema.

Mashabiki wa mpira wa kandanda wanaonekana kushabikia Sana na kulifurahia ufadhili wa kampuni ya Sport Pesa, huku wakidai ya kwamba ufadhili huo umeweza kusaidia timu zao ziweze kuimarika katika mchezo wa kandanda.

Hili ni bomba la maji. Bomba hili linapita juu ya mtaro. Mtaro huu una maji machafu na rangi ya bomba hili ni rangi ya kimanjano.

Ni siku ya mazugumzo ya idara ya mahakama pamoja na wananchi. Idara ya mahakama ingependa kupata maoni kutoka kwa wananchi kuhusiana na vile ambavyo kesi zinaendelezwa pamoja na huduma nyingine zinazohusiana na idara ya mahakama.

Kituo cha huduma almarufu kama huduma Kenya kimeweza kubuni meza ya habari. Meza hii husaidia kuelekeza wateja kulingana na zile huduma ambazo wameenda kutafuta.

Mchuano mkali baina ya timu mbili za kandanda za Gor mahia na AFC, unaendelea kupamba moto huku timu zote mbili zikijizatiti ili waweze kupata ushindi.

Majaji wanaomsimamia Raila Amollo Odinga ambaye ndiye kiongozi wa chama cha upinzani ya ODM, leo hii wameweza kuwakilisha ushahidi wao katika mahakama ya juu uku hio kesi ikisubiriwa kung'oa nanga hivi karibuni.

Hapa Ni kwenye kituo cha huduma ali maarufu huduma kenya, mteja ameketi akihudumiwa ,muhudumu wake ameketi akikagua data zake kwa tarakilishi, ili aweze kupokea huduma zake.

Aliokuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua aliweza kutembelea kwenye kituo cha huduma iliaweze kukagua hali ya utenda kazi na utawaji kwa huduma katika vituo, mbalimbali za huduma humo inchini.

Mchiwano wa kufa ni kufe kwenye ugani. wachezaji wanajitoa kijasho. Huku mashabiki wakisherekea kwa mbwembwe na furaha. Kila upande ukipigia upato timu yake kuupata ushindi.

Kituo cha huduma, almaarufu kama Huduma Centre, ni kituo ambacho kimesheheni huduma nyingi. Hizi huduma ni kama vile kutengeneza leseni za kibiashara, leseni za magari pamoja na vyeti vingine muhimu.

Kituo cha huduma almaarufu kama huduma Kenya sasa imeanza kuimarisha na kupanua huduma zake huku wakiweza kusaidia watu kutengeneza vyeti muhimu pamoja na leseni za madereva.

Ni mchuano mkali sana wa timu mbili za kandanda. Wachezaji wako katikati ya uwanja wakipampana kwelikweli. Huku uwanja wote umejaa pomoni huku mashabiki wakishangilia kwa mbwe mbwe na furaha.

Ni mchuano mkali na mapambano baina ya timu mbili za kandanda za Gor mahia na leopards fc imeweza kushuhudiwa katika Uga wa moi kasarani, timu hizi mbili zikiwania kombe la kitaifa

Ni afisa wa idara wa upelelezi wa jinhai anamsaidia mteja wake kuchukua alama za vidole. Alama hizi za vidole zinaenda kufanyiwa uchunguzi. Ili iweze kubainika kama atapata cheti cha maadili mema.

Hapa ni kwenye afisi za kushughulikia masuala na huduma za uhamiaji. Watu wengi wamekaa kwenye viti, huku wakipanga foleni ili waweze kuhudumiwa.

Jaji mkuu wa mahakama ya upeo humu nchini, Martha Koome. Ameweza kulizungumzia swala la kutatua kesi za kidharura, ili waathiriwa wa hizo kesi waweze kupata haki zao bila kucheleweshwa.

Hii ni idara ya upelelezi wa jina ikiwa imepeleka huduma zake mashinani. Foleni kubwa ya watu imeshuhudiwa ili waweze kuchukuliwa alama zao za vidole ili waweze kutengeneza vyeti vyao vya maadili mema.

Ni matukio ya moja kwa moja kutoka uga wa Kasarani. Huku rais aliyeshinda uchaguzi William Ruto akiapishwa mbele ya watu wengi walio hudhuria. Huku mama taifa akisimama upande wake wa kushoto.

Mashabiki wa timu maarufu ya Gor Mahia humu nchini, wanaonekana kwenye uga, kabisa pale wakisherehekea kwa mbwembwe, huku wakisubiri na matumaini makubwa, ya kwamba timu yao, bila shaka itaenda kuibuka washindi

Jaji mkuu wa mahakama ya upeo humu nchini Martha Koome ameweza kulizungumzia swala muhimu ya kuhusisha mafundisho ya kisheria katika taasisi za kielimu.

Wachezaji wa kandanda wa jeshi la Kenya, sasa hivi wana matumaini ya kwamba, wataenda kuibuka washindi katika mchujo, wa kutafuta zile timu ambazo, zitaingia katika mchuano wa kombe la kitaifa.

Ni rais William Ruto na jaji mkuu wa mahakama ya upeo Martha Koome pamoja na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wakisherehekea juhudi ambazo idhara ya mahakama imepiga.

Mashambiki wa timu ya kadada ya Bandari wanasherehekea kwa mbwembwe na furaha baada ya timu yao kuibuka mshindi katika mchuano wa kuchagua timu ambazo zitaingia katika ule mchuano wa kitaifa.

Rais Uhuru Kenyatta ndiye rais wa Kenya sasa hivi baada ya kuapishwa kwa hafla ya kirasmi katika uwanja wa Kasarani, baada ya kesi iliopelekwa kotini kupinga matokeo yake kutupiliwa mbali.

Rais Uhuru Kenyatta amejawa na furaha anaonekana akitabasamu wakitembea pamoja na katibu wa wizara wa usalama wa ndani ambaye anayejulikana kama Karanja Kibicho.

Timu ya kandanda ya wanajeshi wa Kenya inajizatiti na kujipanga kikamilifu. Iliiweze kuingia katika michezo ya mchuano wa kutafuta timu ambazo zitaingia katika ile mchuano ya kitaifa.

Huu ni mchuano wa kandanda na wachezaji pande zote mbili wanakabiliana huku mashambiki wa pande zote mbili wakishambikia kwa mbwembwe na furaha kila upande ukitarajia kupata ushindi.

Mkurungenzi wa kituo cha huduma almaarufu Huduma Kenya ameweza kuandaa mkutano na wafanyikazi ili waweze kulizungumzia swala la kudumisha vipengee vya afya haswa kwa wakati ambao dunia inashuhudia ugonjwa hatari sana la corona .

Idara ya mahakama imeweza kuhudhura kwenye hafla ambayo Rais wa Kenya, daktari William Samoei Ruto. Ameweza kutia sahihi kwa jadi ambayo wameidhinishwa ilikuapishwa kufanya kazi katika mahakama ya Upeo, na mahakama ya juu.

Huyu Ni muhudumu Wa kituo cha huduma almaarufu huduma Kenya, muhudumu huyu anahudumia akina mama, huku akikagua stakabadhi zao moja Kwa moja ili waweze kupata huduma zao.

Hili ni bomba kubwa la maji. Bomba hili hutumika kupitisha maji. Chini ya bomba hili kuna mtaro mkubwa ambao umebeba maji machafu.

Jaji mkuu, Martha Koome, anawashauri wakenya na wadau mbalimbali waweze kuwa watulivu, huku kesi ya kupinga uchaguzi wa urais ukiendelea kusikizwa katika mahakama kuu.

Hii ni nembo ya chama cha Jubilee. Nembo hiii inaonesha ishara ya kuwa pamoja ,kwani hii nembo ndilo baadhi ya manifesto ya chama hicho cha kisiasa.

Timu ya kandanda ya Gor Mahia imegawa na furaha na mbwembwe, huku wakisherehekea ushindi wao, baada ya mchuano mkali wa kushindania kombe kuu la kitaifa katika uga wa Nyayo.

Ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Wamejikusanya pamoja kwa mviringo. Wakisemezana kabla ya mchwano kuanza. Uwanja umejaa pomoni. Huku mashababiki wakisubiri mapambano.

Kwenye kituo Cha huduma ,mteja anashughulikiwa ili aweze kutengeneza stakabadhi muhimu kama vile kitambulisho, cheti Cha tabia njema, cheti Cha kuzaliwa pamoja na vyeti nyinginezo

Jaji mkuu wa mahakama ya upeo hii leo ameweza kuapishwa kirasmi ili aweze kuaza shughuli zake baada ya kuhidhinishwa na bunge la kitaifa siku tatu zilizopita.

Ni kwenye kituo cha huduma almarufu kama Huduma Kenya, wameona ni vyema kubuni meza ya habari, ambayo itakuwa inawasaidia kuelekeza wateja wao kulingana na mahitaji ama zile huduma ambazo wanazitafuta.

Rais Uhuru Kenyatta ameweza kukutana na katibu mkuu wa idara ya usalama ili waweze kuzungumzia maswala ya usalama haswa katika sehemu ambazo wanashuhudia wizi wa ng'ombe na ugaidi.

Hawa ni majaji wa mahakama ya upeo humu nchini. Miongoni mwao ni jaji mkuu Martha Koome na msaidizi wake Philomena Muilu pamoja na jaji mwingine.

Idara ya mahakama imejitolea kuwa moja wapo, ya zile almashauri ambazo zitaungana kwa pamoja ili kusherekea ile siku ya kimataifa ya biashara, katika jiji kuu la Nairobi.

Idara ya upelelezi wa jinai almaarufu DCI sasa hivi nashuhudia foleni ndefu za watu ambao wanaenda kutengeneza vyeti vya maadili mema baada ya serikali kutangaza nafasi za ajira.

Rais William Samoei RUto ameweza kutangamana na jaji mkuu wa mahakama ya upeo humu nchini ili kusherehekea siku ya tume ya utumishi wa mahakama humu nchini.

Tangi ya maji mara mingi huwa imeinuliwa juu, hili iwezekusadia maji kutoka na nguvu kwa sababu inasaidia katika kuongeza ile shinikizo ya kuskuma maji kwenye bomba.

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia wamejitokeza kuwa wengi huku wakiwa na matumaini ya kwamba timu yao itaenda kuibuka ushindi wa kombe la kitaifa katika mchuano wa fainali.

Hiki ni kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Kenya. Kituo hiki kinatoa huduma kadhaa kwa wakenya kama vile kutengeneza vitambulisho, vyeti vya maadili njema, pamoja na huduma nyingine kwa ukweli, uhaki na usawa.

Wafanyikazi wa kituo wa huduma almarufu kama huduma kenya, leo hii wameji tokeza kusherekea siku ya huduma kwani wanajifunia huduma, ambazo za kujitoa kwa kenya wa uwaminifu wa haki na ukweli.

Ni wanariadha wa Kenya wa mbio za kupokezana vijiti, wanatabasamu wakipiga picha huku wakiwa wameinua viatu zao juu kwa furaha, baada ya kuibuka washindi.

Mkurugenzi wa kituo cha huduma anajadiliana na wahudumu, jizi ambavyo wataenda kudumisha hali na kufaragrefi kipengee muhimu za kiafya hili waweze kuzuia usambazaji wa virusi ya korona.

Kitengo cha usajili wa watu pamoja na ofisi ya kutengeneza vitambulisho. Sasa hivi inawashughulikia watu wengi kwa dharura, ili waweze kupata vitambulisho. Wanachukua alama zao za vidole ili waweze kuharakisha kutengeneza vitambulisho.

Mashabiki ya timu ya kandanda ya KDF wanazidii kusherekea na kufurahia msururu wa matokeo mazuri wa timu hiyo. Wakiwa na matumaini ya kwamba hiyo timu inaubora wa kuingia katika mchuano wa kitaifa.

Idara ya upelelezi wa jinai, imeweza kuungana na vituo vya kutoa huduma kwa wakenya ili wasaidie wakenya wengi waweze kupata vyeti vyao vya maadili mema, kwa njia iliyo rahisi na kwa wakati ufaao.

Haya ni makao makuu ya Posta katika jiji kuu la Nairobi. Posta utumika kusafirisha mizigo, pamoja na jumbe katika maeneo mbalimbali.

Timu ya kandanda inaonekana kuwa na mbwembwe na furaha nyingi sana baada ya kuibuka washindi na wanaonekana pale wakisherehekea kabisa wakiwa wameinua kombe lao la ushindi.

Hapa ni kwenye uga na wachezaji wa kandanda wanapiga chiramba, yaani kupasha moto misuli kama njia mojawapo ya kujiandaa kabla ya mechi kuanza.

Kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Kenya ni kituo ambacho kimewasaidia wakenya wengi kupata zile stakabadhi muhimu ambazo zinaitajika sana kama vile vyeti vya tabia njema, vitambulisho, leseni za biashara pamoja na stakabadhi nyingine muhimu.

Ni kituo cha huduma bora almaharufu huduma kenya, kwenye kituo hiki wahudumu wanashugulika, kunayo mabango mbali mbali ya rangi ya kijani kibichi na nyekundu hayo mabango yakielezea haina za huduma.

Hivi ni vitambulisho vipya vya huduma namba. Vitambulisho hivi, vimepangwa kwa vikundi vikundi. Vitambulisho hivi vilitengenezwa ili kuchukua nafasi ya vitambulisho vya kawaida.

Hiki ni kituo cha huduma almarufu Huduma Kenya, kwenye hiki kituo cha huduma, huduma nyingi zinatolewa, kama vile kutengeneza vyeti vya tabia njema ama mahadili, pamoja na vyeti vingine muhimu kama leseni.

Afisa wa kituo cha huduma, anamshugulikia mteja ambaye amekuja kutangeneza kitambulisho, anazichukuwa alama zake za vidole iliaweza kuvichunguza kabla ya kupata kitambulisho yake.

Mashambiki wa timu ya raga ya kitaifa wanashambikia timu hio wakiwa na matumaini ya kwamba hio timu inayo nafasi ya kutia bora.

Mashabiki wa timu ya uchezaji wa raga. Wamefurahia kileambacho wanatamania kwamba timu hiyo imeweza kuiweka taifa la Kenya kwenye ramani ya dunia. Baada ya kufuzu kwenye nusu fainali za mashidano.

Ni kwenye kituo cha huduma, almarufu huduma Kenya. Watu wamepanga foleni wakisubiri ili waweze kupata huduma muhimu kwani kituo hiki hupeana huduma mbalimbali.

Mashabiki wamejaa mbomoni kwenye uga. Mashabiki hawa wanasherehekea kwa mbwembwe, shangwe na furaha, huku shabiki mmoja akiwa ameshika bango kubwa la rangi ya samawati ambalo limeandikwa "Khwakhola."

Ni kongamano la wafanyi kazi wa vituo vya huduma almaarufu kama Huduma Center, wameweza kukutana ili kuzungumzia maswala nyeti yanayohusu huduma kwa wateja na huduma bora.

Kiongozi wa upinzani, Raila Amolo Odinga, anatia sahihi stakabadhi ambazo zitatumika kama ushahidi katika mahakama ya upeo wa juu, kwa ajili ya kesi ya kupinga matokeo.

Mbunge John Mbadi ambaye ni katibu mkuu wa chama cha upinzani cha ODM ameweza kuhutubia mwanahabari akidai yakwamba matokeo ya uchaguzi uliopita hayajakuwa matokeo ya wazi.

Hawa ni wachezaji wa kandanda wa timu ya KDF ikipambana na timu nyingine ya kandanda. Mchezaji anaugonga mpira kichwani huku mwenzake akimkabili kumnyang'anya huo mpira.

Kwenye kongamano la wanaume ambalo limeandaliwa katika uga wa uwanja wa Kasarani. Imeshuudia watu wengi wakihudhuria iliwaweze kulizungumzia swala la afya ya kiakili katika Maisha ya wanaume.

Idara ya kutengeneza vitambulisho imeweza kupeleka huduma zake kwenye vijijini, uku wakenya wengi wakijitokeza kutengeneza huduma namba. Ambayo sasa itakuja kuchukua sehemu ya vitambulisho.

Naibu rais, Kithure kindiki, katika shughuli zake za kuhakikisha kila idara ya serikali inatoa huduma yake vile ambavyo inahitajika. Ameweza kutembelea kwenye kituo cha huduma, almaarufu kama Huduma Centre, ili aweze kuthathmini na kukagua hali ya huduma.

Ni shabiki wa timu ya Bandari Fc. Timu hio imeweza kuandikisha msururu wa matokeo mazuri kwa miezi michache iliyopita. Timu hio imeendelea kutia fora katika mchuano wa kombe la kitaifa.

Kampuni ya kamari ya Betika sasa imejitolea kudhamini timu kadhaa za kadada ili hizo timu ziweze kufikia malengo yao na kuimarisha michezo yao.

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Tusker, wanasherekia kwa mbwembwe na furaha. Baada ya hiyo timu kuhibuka mshindi, katika ile mchujo ya kutafuta timu ambazo zinaingia katika michuano ya kitaifa.

Huyu ni jaji mkuu wa upeo wa mahakama humu nchini Martha Koome, jaji huyu ameketi akisikiliza ratiba ya kesi inayoendelea.

Huyu ni Martha Koome pamoja na watu wengine mashuhuri serikalini akiwemo aliye gavana wa jimbo la Bomet Isaac Ruto katika hafla ya kusherehekea juhudi za mahakama.

Kiongozi wa chama cha upinzani wa ODM Raila Amollo Odinga leo hii ameweza kutangaza viongozi ambao watachukua vyeo mbalimbali katika kushughulikia masuala ya chama hicho huku wakijiandaa kwa uchaguzi mkuu.

Mgombeaji wa kiti cha uwakilishi wa wanawake katika jimbo la Nairobi. Anawashawishi sasa watu wajimbo la Nairobi waweze kumchagua ,kwani yeye ndiye suluhisho tosha ya amani na ustawi katika jiji kuu la Nairobi.

Idadi kubwa ya wateja imeweza kushuhudiwa katika kituo Cha huduma almaarufu huduma center wakienda kutengeneza vyeti vyao vya muhimu kama vile vyeti vya tabia njema, leseni za madereva pamoja na vyeti vingine muhimu.

Wachezaji wa kandanda, wa timu mbili ya Posta na Kenya Police, wameweza kushindana kwa mchuano mkali ambao umeshuhudiwa huko kila timu, ikijipigia upato wa kuingia katika mashindano ya kitaifa.

Jaji mkuu Martha Koome pamoja na mwanasheria mkuu James Orengo, wamepatana katika hafla ya kuzindua mahakama mapya ambayo yamejengwa hivi majuzi ili kuboresha utoaji wa huduma na kushughulikia kesi kidharura.

Mapambana ya timu mbili za kandanda, wanapambana kweli kweli, huku uga ukiwa umejawa pomoni. Shabiki wa kila upande wakivuta kwao. Je, nani ataepuka mshindi?

Ni kwenye ofisi ya huduma za uamiaji. Watu wengi wameketi wakisubiri kupewa huduma katika afisi hiyo ambayo, inashughulikia maswala ya uhamiaji.

Mashindano ya wanariadha ya kutafta timu itakayo wakilisha Kenya katika shindano ya Olimpiki, imeendelea katika uwanja wa Nyayo. Timu ya Kenya inapigiwa upato ya kuzua medali nyingi katika mashindano hayo.

Hapa ni kwenye kituo cha huduma almaarufu, Huduma Kenya. Mhudumu anazungumza na wateja kwenye laini ambao wamekuja haswa kutengeneza vyeti vya kuzaliwa vya watoto wao.

Ni kwenye meza ya habari ya kituo cha huduma, almaarufu huduma Kenya. Wahudumu wamekaa kwenye hii meza ya habari, wakiandaa tarakilishi zao, huku wakusubiri kuhudumia wateja.

Wafanyikazi wa kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Centre, wamehamasishwa wakuwe waangalifu na wazingatie zile vipengee vya kiafya, ili waweze kujitunza pamoja na wateja wao kinyume na virusi vya korona.

Mashabiki wamejaa pomoni uwanjani mashabiki wanaonekana kuwa na mbwembwe na furaha ya aina yake wakisherehekea mechi wa kandanda unaondelea uwanjani

Mashabiki wanawake wa timu ya kadada ya Goh Mahia. Wanaishabikia timu yao uku pia wakitoa hoja ya kwamba wanawake pia wanaweza wakapewa nafasi sawa ya kucheza mpira wa kadada.

Vituo vya huduma almarufu kama Huduma Center vimeweza kushuhudia msangamano wa watu, kwani watu wengi sasa wanaenda kutafuta huduma zao, ambazo kwa mara mingi ni huduma za bure.

Ni kwenye kituo cha huduma almarufu huduma Kenya. Wateja wameketi kwa viti vyao huku wahudumu wakichunguza data zao kwenye tarakilishi ili waweze kupata huduma zao kikamilifu.

Mgombea wa urais wa chama cha upinzani wa ODM Raila Amolo Odinga. Ameweza kukutana na wanasheria ambao wanamsaidia kushughulikia kesi ya uchaguzi ambayo imewakilishwa katika mahakama ya upeo.

Mkurugenzi wa kituo cha huduma ameweza kuwa na mkutano na vituo hivvo humu nchini ili waweze kuzungumzia huduma bora kwa wateja na jinsi ambavyo wanaweza kutoa huduma kwa haraka iwezekanavyo.

Rais wa Kenya daktari William Samoei Ruto, ameweza kujiunga na idara ya mahakama, na kuudhuria hafla kuu iliyoandaliwa na jaji mkuu Martha Koome.

Uwanja wa kitaifa umefurika furi furi. Mashabiki wengi wamejaa pale wakiwa na subira, mbwembwe na sherehe za aina zake. Wakisubiri na hamu na ghamu tu mchezo uweze kutia nanga.

Idara ya usajili wa watu na usajili wa vitambulisho, imeweza kupeleka huduma zao kule kijijini ili watu wengi waweze kupata fursa na nafasi ya kutengeneza vitambulisho.

Ni aliyekuwa shabiki sugu wa Hayati Rais Daniel Moi akimpigia debe kupitia chama cha KANU. Chama hiki kilikuwa kinatumia nembo ya jogoo, yaani kuashiria ubabe.

Kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Kenya kimeweza kushuhudia wengi wa wateja ambao wanaeda kutafuta huduma muhimu kama vile kutegeneza vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya maadili mema pamoja na stakabadhi nyingine muhimu.

Huyu ni aliyekuwa waziri wahuduna zamaa, Justin Muturi akiwa ametembele kwenye kituo cha hudumu almarufu Huduma Kenya. Anaonekana akizungumza na wahudumu wa kituo hiki kuhusiana na maswala ya huduma.

Huku shughuli za uchaguzi zikishika kasi, foleni ndefu zimeweza kushuhudiwa maeneo mengi humu nchini uku watu wakijitokeza kwa wingi ili waweze kuchagua viongozi wao.

Mgombeaji wa kiti cha wanawake katika jimbo la Nairobi, Rachel Shebesh, ambaye anatumia tiketi ya jubilee, ameibua teteza ya kwamba hatatishwa na vijembe vya wapinzani wake.

Ni mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia wanasherehekea kwa shangwe, vigelegele na furaha wanashabikia timu yao ambayo imeweza kushinda kombe la kitaifa.

Mashambiki wanashambikia kwa mbwembwe na furaha uku mchuano mkali mno ukiendelea. Kila upande wanashambikia timu wake wakiwa na matumaini ya kwamba wataimbuka washindi.

Aliyekuwa mwanasheria mkuu na vilevile spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi aliweza kutembelea kituo cha huduma ile aweze kukagua utoaji wa huduma katika vituo hivyo.

Ni kituoa cha huduma almaarufu kama Huduma Kenya, imepeleka huduma zake mashinani. Watu wengi wamekuja ili kutafuta huduma zao bora kama vile: kusajili vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa pamoja na vyeti vya maadili mema.

Raha iliyoje! Shangwe na mbwembwe, huku wachezaji wakisherehekea kwa kufunga bao. Wanaonekana wamejawa na shangwe na furaha baada ya kulifunga hilo bao.

Rais Wa Kenya Daktari William Samoei Rutto na Kiongozi wa upinzani Raila Omolo Odinga wamejumuika pamoja katika uga wa Kasarani Iii kushabikia mashindano ya wanariadha wa chini wa miaka ishirini.

Baada ya timu ya kandanda kuimarika na kuweza kushinda mchiwano kadhaa. Kwa sasa hivi timu hiyo inajiaminia kwamba, viwango vyake vimepanda juu hivi kwamba wanaweza wakataka kujuana na klabu mashuhuri kutoka kule uingereza.

Mbwembwe na furaha uliweza kushuhidiwa katika uwanja wa kasarani wakati, wanainchi kutoka tabaka mbalimbali walikusanyika ili waweze kusherehekea siku ya mashujaa ambayo huwa inaadimishwa kila mwaka.

Timu ya kandanda ya kina dada wanajikusanya ili waweze kujiandaa vile ambavyo wataenda kushiriki kwenye mchuano, wako pale uwanjani wakijipanga jinsi ambavyo wataenda kusakata mechi.

Kwa juhudi za kuimarisha huduma bora, kituo cha huduma almaarufu Huduma Kenya wameweza sasa kuweka meza ya habari ambapo wateja watapanga laini ili wapate kuelekezwa jinsi watakavyopata huduma zao.

Wateja wamepanga laini kwa benki. Kila mmoja anapanga laini yake huku wengine wakisubiri kuhudumiwa. Wengine wameenda kutoa pesa zao huku wengine wakiangalia hali na masalio ya akaunti zao.

Ni mchezo wa kuruka chini ambayo ni mmojawapo ya mashindano katikati mashindano ya riadha ambayo inaendelea katikati uwanja wa moi kasarani ,imevutia wapinzani wengi huku Kenya likikosa mwakilishi

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Tusker humu nchini .Wanasherekea na kushabikia matokeo mazuri ya timu hio, wakiwa na matumaini ya kwamba ubora wake umezidi kuimarika na hivi karibuni wanaweza kuwa ni timu ambayo ni tajika.

Afisi ya kutengeneza vitambulisho ni moja wapo ya afisi za usajili katika serikali ambayo inasaidia wale ambao wanatafuta huduma ya kutengenezewa vitambulisho.

Vitambulisho kadhaa havijaweza kuchukuliwa kutoka kwenye vituo vya kutengeneza vitambulisho humu nchini, vitambulisho nyingi sana zinaonekana kukaa kwa mda mrefu kwenye afisi vya kutengeneza vitambulisho ila wenyeji kuja kuzichukua.

Huu ni mkutano wa kisiasa wa chama cha Jubilee . Miongoni mwao ni anayewania kiti ya gavana. Katika jimbo la Nairobi . Mkutano huu wamekutana kuzungumzia mikakati ya chama.

Mashabiki wa Kenya wanaoshabikia timu ya raga ya wachezaji saba kila upande, wamejitokeza kusherehekea ushindi mkubwa wa timu hiyo, baada ya kufuzu kuingia kwenye nusu fainali ya uaniaji wa kombe la dunia.

Hapa ni kwenye kituo cha huduma almaarufu kama Huduma Kenya. Wahudumu hawa wanamwongelesha mteja ambaye analalamika kuhudumiwa baada ya mtandao wao kukosa kufanya kazi kwa mda.

Idara ya mahakama humu nchini Kenya wameweza kubuni bodi moja ya juu ambayo inasaidia katika masuala ya kufanya uhamuzi ili kesi nyingi ziweze kushughulikiwa.

Haya ni mashindano makali ya wanariadha, kila mwanariadha ako kwenye leni yake. Akijaribu kufika kwenye kamba, kwani hiyo ndiyo raundi ya mwisho ya kumalizia.

Ni kituo cha huduma almaharufu kama Huduma Kenya. Kituo hiki kinashughulika kutoa huduma kama vile vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya tabia njema pamoja na huduma nyingine.

Hawa ni mashabiki kwenye uwanja. Mmoja wao amevaa kofia nyeupe kichwani pake, huku mwengine akiwa amevaa miwani pamoja na kujipaka rangi ya bendera ya Kenya usoni pake.

Ni wahudumu wa kituo cha huduma almaarufu Huduma Kenya. Kila mhudumu amekaa na tarakilishi yake huku foleni ndefu ya watu ikishuhudiwa wanapokuja ili waweze kupokea huduma.

Huyu ni naibu rais Kithure Kindiki akizungumza na maafisa kwenye ofisi za kushughulikia na kudhibiti masuala ya uhamiaji. Polisi anashika doria huku watu wakipanga foleni kusubiri kuhudumiwa.